Dawa za midugo zilizohifashiwa vizuri katika chupa ndogo zilizowekwa kwa ufundi na umakini mkubwa na kuwekwa kwenye makopo maalumu yenye nembo inayowakilisha jina la dawa na magonjwa inayotibu huku kukiwa na wataalamu wa kike na wakiume waliovalia mavazi na barakoa wakifunika nyuso zao.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ndogo ya plastiki yenye rangi nyeupe, huku ikiwa imefunikwa karatasi yenye rangi nyekundu. Ambayo dawa hiyo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama kama mbwa pamoja na ng'ombe.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ndogo yenye muonekano mzuri, huku ikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, dawa yenye ujuazo wa mililita hamsini, inayotumika kuua vijidudu na kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zinazouzwa katika duka kubwa la kisasa, sehemu ambayo imejaa watu tofautitofauti wakifanya shughuli hiyo ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika chupa ndogo maalumu, zikiwa zimewekwa katika meza ya kisasa, huku dawa hizo zikitumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama.

Dawa ya mifugo, inayotumika kutibu magonjwa hususani yanayoshambulia ngombe, iliyohifadhiwa katika chumba ndogo yenye mfuniko uliofungwa vizuri wenye rangi nyeupe, huku dawa hiyo ikitumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama kama ngombe .

Mbolea pembejeo ya kilimo iliyohifadhiwa katika gunia lenye ujazo wa kilogramu hamsini, huku likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "Agri Flora" pamoja na picha ya hindi lililochorwa juu ya mfuko huo.

Dawa ya wanyama hususani kuku iliyohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa kilogramu moja, ikiwa na picha ya kuku inayoashiria aina ya wanyama inayotibiwa na dawa hiyo yenye maandishi ya lugha ya kingereza.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizo hifadhiwa katika sehemu ya chumba, eneo ambalo tengenezwa vizuri. Huku kukiwa na dawa mbalimbali za mifugo, zinazo tibu magonjwa mbalimbali kama magonjwa yanayoshambulia kuku, mbwa, ng'ombe pamoja na wanyama wengine

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizo hifadhiwa katika makabati maalum yaliyo tengenezwa mahususi, huku zikiwa zimewekwa katika makopo tofautitofauti yenye ujazo mbalimbali

Dawa ya mifugo husasani ng'ombe pamoja na mbwa iliyohifadhiwa katika boski dogo lenye rangi nyeupe pamoja na kahawia, huku likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, dawa ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama.

Dawa ya mifugo, iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo chenye rangi nyeupe na kijani, huku ikiwa na maandishi ya kuvutia pamoja na picha mbwa na paka, kuashiria aina ya wanyama wanaotibiwa na dawa hii.

Pembejeo za kilimo, mbolea za kisasa zilizohifadhiwa katika magunia yenye ujazo wa kilo hamsini, huku juu ya magunia hayo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza na kupakwa rangi ya kijani.

Pembejeo za kilimo, mbolea za kisasa zilizohifadhiwa vizuri katika magunia yenye ujazo wa kilo hamsini. Huku zikiwa zimebebwa vizuri na vijana wamebeba mizigo hiyo kutoka katika gari maalumu linalosafirisha pembejeo hizo, kutoka sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine.

Dawa ya wanyama inayohifadhiwa katika boksi dogo la dawa iliyoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza pamoja na picha ya wanyama mbalimbali na wadudu, huku dawa hii ikitumika kutibu magonjwa yanayosumbua wanyama tofauti tofauti kama ng’ombe, mbuzi pamoja na mbwa.

Dawa za wanyama inayotumika kuua vijidudu mbalimbali vinavyoshambulia wanyama pamoja na minyoo, inayoshambulia wanyama hususani mbwa iliyohifadhiwa vizuri katika kiboksi kidogo, kilichowekwa picha ya mbwa pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza.

Dawa ya mifugo inayotumika kuua vijidudu pamoja na bakteria mbalimbali wanaoshambulia wanyama iliyohifadhiwa vizuri katika chupa ndogo yenye rangi nyeupe, na kufungwa vizuri na mfuniko imara na bora zaidi.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo katika duka kubwa la kisasa mahari ambapo dawa za mifugo za pembejeo za kilimo huuzwa, huku zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makabati maalumu huku zikiwa zimewekwa katika magunia yenye ujazo tofautitofauti .

Dawa za mifugo na pembejeo zinazouzwa katika duka maalumu, huku ndani ya duka hilo kukiwa na pembejeo tofautitofauti, kama mbolea pamoja na dawa mbalimbali za mifugo, ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayotumika kushambulia mifugo na wanyama .

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri katika maguni madogo madogo, huku ndani ya magunia hayo kukiwa kumewekwa pembejeo za kilimo , mbolea ya asili iliyo na ujazo wa kilo hamsini

Pembejeo za kilimo na dawa za mafungu zinazouzwa katika duka kubwa la kisasa, huku kukiwa na mwanamke na mwanaume walioshika mikononi mwao pembejeo za kilimo, mbolea ya kisasa inayotumika wakati wa kilimo cha mazao mbalimbali.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo kukiwa na wataalamu mbalimbali, wabobezi wa kutengeneza dawa za mifugo na pembejeo za kilimo wakiwa katika eneo maalumu. Sehemu ambapo utengenezaji wa dawa hizo hufanyika kwa kuchanganya kemikali mbalimbali zinazotumika wakati wa uandaaji wa dawa hizo.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zinazohifadhiwa vizuri katika eneo maalumu, huku kukiwa na wanawake na wanaume katika eneo hilo wakijadili namna mbalimbali ya kutumia dawa hizo pamoja na pembejeo, kwa ajili ya kuhakikisha uzalishaji bora wa mazao.

Dawa ya mifugo iliyo hifadhiwa vizuri katika chupa dogo lenye ujazo huku dawa hiyo, ikitumika kuuwa vijidudu vya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama tofauti tofauti kama mbwa pamoja na mbuzi .

Duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo huku ndani ya duka hilo kukiwa na dawa mbalimbali za mifugo pamoja na pembejeo za kilimo, zilizohifadhiwa vizuri kwa uangalifu mkubwa ambapo dawa hizo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia mifugo.

Dawa za mifugo hususani mbwa zilizohifadhiwa kwenye cha dawa huku, ikiwa na picha ya mbwa aliyesimama na maandishi yenye rangi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zinazouzwa katika duka maalumu, huku kukiwa na mwanamke muuzaji wa duka hilo akipanga bidhaa hizo katika makabati maalum, yaliyowekwa mahususi kwa kuhifadhi pembejeo na dawa za mifugo.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika boksi dogo lenye rangi za kuvutia rangi nyekundu, nyeupe pamoja na njano huku likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza pamoja na picha ya ng'ombe huku boksi hilo likiwa na ujazo wa lita tano.

Dawa ya mifugo inayo ifadhiwa katika boksi dogo lenye picha ya mbwa, iliyo andikwa kwa jina linalo someka kwa lugha ya kiingereza "Nex Gard",dawa yenye ujazo wa miligramu mia moja thelathini na sita nukta sifuri, inayotibu magonjwa mbalimbali hususani yanayo sumbua mbwa.

Nyanya, zao la biashara lililokomaa vizuri shambari tayari kwa kusafirishwa ili kweda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamanj ya bidhaa hizo sokoni.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, zao la viazi mviringo likiwa tayari limevunwa shambani na mkulima wa mazao hayo tayari kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye masoko kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiume na wakike wakiwa katika eneo la mashambani wakivuna viazi zao la biashara, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei ya soko.

Ndizi, zao la biashara lililokomaa shambani tayari kwa kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya bidhaa sokoni.

Mahindi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuhifadhiwa vizuri na kuandaliwa ili kwenda kuuza kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja , kulingana na bei elekezi kwa wateja.

Mazao ya biashara. Mananasi yaliyokomaa vizuri baada ya kuvunwa kwa ajili ya kuyasafirishwa ili kuyapeleka maeneo mbalimbali ya soko, ili kuuzwa kwa bei elekezi kulingana na thamani ya bidhaa hiyo.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani na kufunwa na wakulima wamezaa hayo, tayari kwa ajili ya kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla kulingana na bei sokoni.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika magunia yenye ujazo wa kilo pamoja na madebe, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kulingana na thamani ya mahitaji ya sokoni katika bidhaa hizo.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Zao la biashara, ndizi ilizokomaa vizuri baada ya kulimwa shambani huku kukiwa mkulima wa mazao haya, akivuna zao la nzizi na kulihifadhi vizuri kwa ajili ya kusafirisha na kwenda kuyauza kwenye masoko.

Zao la biashara. Zao la migomba lililokomaa vizuri shambani ambalo hutumika kuzalisha ndizi, mabazo hukomaa na kuuzwa ili kwenda kuuzwa masokoni kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara, mahindi yaliyokomaa vizuri katika shamba kubwa lililolimwa mazao hayo, tayari kwa kuvunwa ili kuyapeleka sokoni kwaajili ya kuyauza kwa bei tofautitofauti kulingana na thamani ya zao hilo kwenye soko.

Mazao ya biashara yaliyovunwa vizuri shambani na kuhifadhia katika matenga madogomadogo yenye rangi ya njano, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa katika masoko mbalimbali ili kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mkulima wa mazao ya biashara, aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la shamba hilo akivuna mazao hayo kwa ajili ya kuhifadhi vizuri na kuyapakia katika vifungashio, ili kuyasafirisha na kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja.

Mapapai ni zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, kulingana na thamani ya bei ya bidhaa hiyo sokoni.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika tenga dogo yaliyopangwa kwa ustadi mkubwa, yenye rangi ya bluu. Huku matenga hayo yakitumika kuhifadhi bidhaa hizo kwa ajili ya kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara, nanasi iliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuuzwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei tofautitofauti, hususani bei za jumla na bei za rejareja.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika matenga madogo madogo, baada ya kuvunwa shambani na wakulima wa mazao hayo, kwa ajili ya kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, ili kwenda kuuzwa Kwa bei ya jumla na rejareja.

Kitunguu zao la biashara lililokomaa vizuri shambani ,tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na soko la bidhaa hizo.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa na wakulima wa mazao hayo kwa ajili ya kupelekwa shambani na kuuzwa kwa wateja kwa bei mbalimbali, hususani bei ya jumla na bei ya rejareja ambazo ni bei elekezi katika masoko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kuifadhiwa vizuri kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko tofautitofauti kwa bei za jumla na bei za rejareja.

Nyanya, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, huku likiwa limehifadhiwa sehemu kwa ajili ya kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, katika shamba kubwa la mazao hayo, zao la ndizi; huku likiwa tayari limekomaa kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla pamoja na bei ye rejareja.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo, huku yakiwa yamekomaa tayari kwa kuvunwa ili kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko tofautitofauti kwa ajili ya kuuzwa.

Nyanya; zao la biashara lililomea vizuri shambani na kukomaa, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei tofautitofauti, hususani bei ya jumla na bei za rejareja kulingana na thamani ya soko.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, na lipo tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei za reja reja.

Zao la biashara korosho iliyovunwa shambani na kuhifadhiwa vizuri kwa kutandazwa chini na wakulima kwa ajili ya kuhifadhiwa, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei elekezi sasa ni bei ya jumla na bei ya rejareja

Mazao ya biashara mahindi yaliyokomaa vizuri shambani yakiwekwa katika magunia maalum, kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri na kusafirishwa kutoka maeneo ya mashambani mpaka kwenye masoko mbalimbali na wakulima, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Mazao ya biashara. Nyanya zilizokomaa vizuri shambani kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali hususani kwenda kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na soko la bidhaa hiyo.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani. Katika shamba kubwa lililomea mazao hayo tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili kuwa tayari kuhifadhiwa vizuri na kusafirishwa kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kuhifadhiwa kwenye magunia maalumu pamoja na matenga, ili kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali yanayohitaji bidhaa hiyo, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Mazao ya biashara, yaliyohifadhiwa vizuri baada kutokwa kuvunwa; kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei za jumla na kwa bei za rejareja, ndani ya mji na nje ya mji.

Mazao ya biashara, mananasi yaliyokomaa vizuri katika shamba kubwa lililomea mazao hayo. Yakiwa yamekomaa kwa ajili ya kuvunwa na wakulima ili kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa zao la biashara mwanamke ambae alievalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika zao la mahindi, likiwa tayari limeandaliwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na reja reja.

Wakulima wa mazao ya biashara vijana wa kiume wakiwa wanahifadhi biashara, hiyo katika magunia maalumu karoti zilizokomaa vizuri, ili kuweza kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, soko pamoja na bei elekezi ya mazao hayo katika msimu husika.

Mazao ya biashara vitunguu vilivyokomaa vizuri shambani. Tayari kwa kuvunwa ili kupelewa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja. Kulingana na thamani ya mazao hayo sokoni.

Kilimo cha mazao ya biashara katika shamba kubwa la mazao haya, huku mazao haya yakiwa yamemea na kuota vizuri ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Mkulima wa mazao ya biashara matango yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko ya matango ili kuyauza kwa bei mbalimbali; ikiwepo bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyolimwa vizuri na wakulima wa mazao hayo katika shamba kubwa lililomea mazao hayo, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa katika masoko mbali mbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya reja reja.

Ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei alijaribu kulingana na uhitaji wa zao hilo sokoni.

Zao la biashara lililolimwa vizuri shambani; ndizi zilizoiva katika mikungu yake ndani ya shamba kubwa la ndizi, likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kwenda kuvunwa, ili kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja; kulingana na thamani ya zao hilo katika soko husika.

Mkulima wa mazao ya biashara akiwa katika shamba hilo, akivuna mazao hayo kwa ajili ya kuhifadhi vizuri, ili kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya bidhaa ya mazao hayo sokoni.

Mkulima wa mazao ya biashara kijana wa kiume, aliye valia mavazi ya nadhifu sana, akiwa katika maeneo ya shambani akikagua na kuchambua mazao ya biashara, mahindi yaliyo komaa vizuri tayari kwa kuyavuna ili kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara (nyanya) iliyokomaa vizuri shambani tayari ikiwa imevunwa na kuhifadhiwa katika matenga maalumu yenye rangi nyeusi, ili kusafirishwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa, huku kukiwa na mkulima wa mazao hayo akiwa ameegemea pembeni tayari kwa ajili ya kuhifadhi kwenye matenga maalumu, ili kusafirisha na kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali.

Mahindi mazao ya biashara yaliyo komaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajiri ya kuuzwa kwa bei ya jumla na kwa rejareja, kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali na wakulima wa mazao hayo, ili kuuzwa kwa bei ya jumla na reja reja, katika masoko tofautitofauti kulingana na thamani ya bidhaa hizo.

Biashara ya mahindi yaliyokomaa vizuri, katika shamba kubwa la mahindi, yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwajil ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo katika soko.

Mkulima wa mazao, mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana katika shamba kubwa la mazao ya biashara, huku mikononi mwake akiwa ameshika viazi vilivyokomaa tayari kwa ajili ya kuwekwa vizuri ili kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, huku kukiwa na mwanaume aliye valia mavazi nadhifu sana, akiwa anachukua ndizi hizo na kuzihifadhi sehemu maalumu kwa ajili ya kuzisafirisha, ili kwenda kuziuza kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na soko la bidhaa hiyo.

Zao la biashara lililo komaa vizuri shambani, huku likiwa limevunwa tayari na wakulima kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja, kulingana na thamani na uhitaji wa bidhaa hiyo sokoni .

Mkulima wa mazao ya biashara katika eneo kubwa la shamba akiwa amehifadhi mazao ya biashara kwenye gari maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mkulima wa mazao ya biashara kijana wa kiume, aliyebobea katika shughuli hiyo akiwa katika eneo la mashambani, akikusanya mananasi zao lililokomaa vizuri katika matenga madogomadogo yenye rangi ya bluu, kwa ajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali ili kuuzwa.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, huku kukiwa na mkulima wa mazao hayo, akivuna mazao na kuyapeleka katika eneo maalumu, kwa ajili ya kuandaa vizuri ili kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali, kwa bei elekezi ya sokoni.

Ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye magara na kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na rejareja katika masoko makubwa na masoko madogo madogo.

Wakulima wa mazao ya biashara katika eneo kubwa la shamba wakivuna mazao hayo; ili kuyaweka vizuri katika magunia madogomadogo pamoja na matenga, kwa ajili kuyasafirisha na kwenda kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali; kwa ajili ya kuyauza kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa katika eneo la wazi, sehemu ambapo huchambua mazao hayo na kuyaifadhi katika magunia madogomadogo kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko kwa bei ya jumla na bei ya reja reja, kulingana na bei elekezi ya zao hilo sokoni.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa, lililomea mazao hayo tayari kwa kuvunwa na wakulima ili kupelekwa kwenye masoko kwa ajili ya kuuzwa, kwa bei ya jumla na bei za rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa na wakulima; ili kupelekwa kwenye maghala pamoja na masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei elekezi ya mazao hayo sokoni.

Mazao ya biashara yalio hifadhiwa vizuri katika magunia madogomadogo tayari kwa ajili ya kusafirishwa na wakulima hao, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei elekezi kulingana na thamani ya bidhaa hizo.

Zao la biashara karoti iliyokomaa vizuri shambani, huku ikiwa tayari imekwisha vunwa kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri ili kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyo komaa vizuri shambani zao la mhogo zilizohifadhiwa katika magunia madogo madogo, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na samani ya bidhaa hizo sokoni.

Wakulima wa mazao ya biashara, wanaume kwa wanawake wakiwa katika mavazi ya mashambani, wakivuna mazao hayo na kuyaifadhi vizuri katika eneo maalum ili kwenda kuyauza kwenye masoko kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokoma vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei elekezi iliyowekwa na serikali kuhusu mazao hayo.

Mazao ya biashara yaliomea vizuri shambani katika shamba kubwa la mazao haya tayari kwa ajili ya kuvunwa na wakulima wa mazao haya, ili kupelekwa kwenye masoko tofauti tofauti kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejereja.

Mazao ya biashara yaliyoko mara vizuri shambani tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa bei elekezi hususani bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na soko la mazao hayo lilivyo kwa wakati.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kuhifadhiwa vizuri na kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na bei halisi iliyopangwa sokoni.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa katika eneo la wazi wakiandaa mazao hayo kwa ajili ya kuhifadhi na kuyapakia vizuri katika magunia, ili kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa la mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa sokoni kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja, kulingana na bei elekezi ya zao hilo sokoni.

Mazao ya biashara yalliyolimwa katika shamba kubwa, tayari yakiwa yamekomaa kwa ajili ya kuuzwa katika masoko mbalimbali na wakulima wa mazao hayo, kwa bei tofautitofauti hususani bei ya jumla na bei ya rejareja.

Kilimo cha biashara katika shamba kubwa la mazao aina ya Figiri ambayo tayari yamekomaa kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali na wakulima wa mazao hayo kwa ajili ya kuuzwa kwa bei elekezi sokoni.

Mazao ya biashara yaliyovunwa vizuri shambani na wakulima mazao haya, yakiwa yamewekwa pembezoni katika eneo la soko, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na uhakika wa soko la wateja.

Viazi; zao la biashara lililovunwa katika shamba kubwa la mazao hayo na wakulima wa mazao, likiwa liimehifadhiwa katika matenga maalumu ya rangi tofautitofauti hususa ni kijani pamoja na bluu, kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali ili kuuzwa.

Wakulima wa mazao ya biashara wakiwa katika eneo maalumu, wakiandaa mazao yao tayari kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na soko la mteja.

Wakulima wa mazao wakike na wakiume wakiwa katika sehemu la eneo la shamba wakikagua mazao, na kuyavuna ilikuyahifadhi vizuri katika matenga madogo madogo yaliyowekwa mahususi kwajili ya kubeba mazao hayo.

Wakulima wa mazao ya biashara, vijana wa kiume na wa kike waliovalia mavazi nadhifu sana, sare za kazi yao huku wakivuna mazao hayo tayari kwa kuyahifadhi vizuri ili kwenda kuuza pamoja na kwa ajili ya chakula.

Wakulima wa mazao wakike na wakiume wakiwa katika eneo la shamba, mahali palipolimwa mazao hayo. Huku wakikagua kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kufanyia kazi zingine, ikiwemo kwa chakula pamoja na kuuza.

Mkulima wa mazao ya biashara katika shamba kubwa la mazao hayo akivuna mazao ya mahindi kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali hususani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja pamoja na mengine kufanya kama chakula.

Wakulima wa mazao wakiwa katika eneo la mashambani, ndani ya shamba hilo wakikagua mazao hayo, huku wakivuna mengine kwa ajili ya kuendeleza shughuli mbalimbali, kwa ajili ya chakula pamoja na kuuza.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa la mazao lililomea mazao yaliyostawi vizuri, huku yakiwa yamepandwa katika mpangilio mzuri ndani ya majaruba yaliyolimwa kwa ustadi mkubwa, kwa kuzingatia kanuni zote za kilimo bora.

Mkulima wa mazao katika shamba kubwa la mazao, mahali ambapo bidhaa mbalimbali za nafaka hupandwa na kulimwa, kama nyanya pamoja na pilipili zilizostawi vizuri, ili kuvunwa na wakulima kwa ajili ya chakula, na kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yalio komaa katika eneo la shamba tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbali mbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na reja reja ikiwa na thamani ya bidhaa tofauti sokoni.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa la mazao eneo la mashambani, huku pakiwa pamelimwa mazao ya ndizi yaliyokomaa vizuri katika mgomba ulioshina vizuri mazao hayo.

Mkulima wa mazao akiwa katika eneo la shamba la kisasa, iliyopandwa miche mbalimbali ya miti, iliyopangwa vizuri kupitia teknolojia bora, huku akiwa anaangalia miche hiyo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupaliliwa.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa la mazao yaliyomea vizuri katika shamba la kisasa, linalotumia kilimo cha kijani huku mazao yakiwa yamepandwa vizuri katika mashine madogo madogo yaliyo wekwa vizuri.

Wakulima wa mazao wakiwa katika eneo la wazi, sehemu ya shamba mikononi mweke akiwa ameshika zao la tikiti maji likiwa tayari limekatwa kwa kisu, huku mbele yake kukiwa na matikiti mengine yaliyo tandazwa chini katika eneo la mashamba hayo.

Mahine ya kilimo, trekta dogo lililotengenezwa kwa mfumo wa kisasa huku likiwa limeunganishwa kwa jembe maalumu ambalo hutumika kwa ajili ya kuchimbua na kuchanganya udongoo kupitia visu vidogovidogo vinavyounda jembe hilo.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lililounganishwa kwa jembe maalumu, ambalo hutumika kwa shughuli za kuvunia mazao hayo, ndani ya shamba hilo kwa njia za kisasa na za kieletroniki.

Mashine ya kilimo trekta dogo linaloendeshwa kwa mafuta linalotumika katika shughuli za uvunaji wa mazao mashambani kupitia teknolojia ya kisasa.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa lenye magurudumu manne; lililofungwa jembe maalumu ambalo limeundwa kwa visu vidogo vidogo, linalosaidia kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa uandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo trekta dogo la kisasa, ambalo hutumika wakati wa kuvuna mazao hususani mpunga, huku likitumia na kuendeshwa kupitia injini ndogo inayotumika mafuta.

Mashine ya kilimo iliyo tengenezwa kwa teknolojia ya kisasa inayo tumika kwa shughuli za kilimo, ambapo mashine hiyo hutumika kunyunyiza mazao na kusaidia uchavushaji wa mazao hayo kupitia kuzalisha kemikali, inayotumika kwaajili ya kusaidia mazao kukua,

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa vizuri mahususi kwa uvunaji wa mazao katika shamba hususani mazao ya chai pamoja na mpunga, iliyoundwa kwa visu vidogovidogo vinavyosaidia kukata miche ya mazao hayo.

Mashine ya kilimo, iliyotengenzwa kwa teknolojia ya kisasa, ambayo hutumia nishati ya umeme na mifumo ya kielektroniki, kwa ajili ya kusaidia uchapishaji na ukuzaji wa mazao.

Mashine ya kilimo inayotumia teknolojia ya kisasa na nishati ya umeme, ambayo hutumika ndani ya kiwanda kwa ajili ya uchavushaji wa mazao yaliyokomaa vizuri shambani.

Mashine ya kilimo trekta dogo linaloendeshwa kwa nishati ya mafuta kupitia genereta dogo lililofungwa katika mashine hiyo, ambayo hutumika katika shughuli za mashambani hususani wakati wa kupanda mbegu.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa liliyofungwa jembe dogo linalotumika wakati wa uandaaji wa shamba, hususani wakati wa upaliliaji na uandaaji wa matuta madogo madogo, ambayo hutumika kwajili ya upandaji wa mbegu.

Mashine ya kilimo inayotumika maahususi kwa shughuli za kilimo cha kisasa ikitumia teknolojia na nishati ya umeme ambapo husaidia uchavushaji wa mazao kwa kutumia kemikali maalumu.

Mashine ya kilimo, mahususi kwaajili ya shughuli za kilimo cha mazao kwa njia za kisasa zaidi, huku ikitumia teknolojia mpya kwa ajili ya uvunaji wa mazao hayo.

Mashine ya kilimo, teknolojia ya kisasa inayotumika wakati wa kilimo cha mazao, ambapo mashine hiyo inatumika wakati wa unyunyuzaji wa maji pamoja na dawa, wakati wa kilimo cha mazao haya.

Mashine ya kulimia trekta dogo lenye rangi nyekundu huku likiwa limefungwa majembe maalumu aina ya plau, jembe ambalo hutumika wakati wa uandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo lililotengenezwa kwa visu vidogovidogo ambavyo husaidia kuchimbuwa na kuchanganya udongo.

Mashine ya kilimo maalum, kwa ajili ya uzalishaji na uchavushaji wa mazao yaliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, inayoendeshwa kwa nishati safi ya umeme, huku ikitumia teknolojia mpya inayohusisha unyunyizaji wa dawa kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao.

Mashine ya Kilimo trekta dogo linalotumia mafuta ambalo hutumika kwa wakati wa kuvuna mazao shambani, hususani mpunga pamoja na mazao mengine likiwa limehifadhiwa sehemu kandokando ya shamba.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayotumia teknolojia ya kielektroniki, kumwagilia dawa pamoja na kunyunyuzia maji kwenye miche ya miti iliyopangwa katika mafungu madogomadogo ya vitalu vya shamba, kwa kutumia teknolojia ya kilimo cha kijani.

Mashine ya kilimo mahususi kwa kilimo cha mazao ya kisasa huku ikiongeza ufanisi wa uzalishaji wa mimea, pamoja na mazao na ubora wa mazao hayo kupitia teknolojia ya kisasa kwa njia za kielektroniki.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa, lililotengeneza kwa meno maneno maalum ambayo tumeweka kwa ajili ya kuvuna mazao ndani ya shamba, linautumia teknolojia ya kisasa na kuendeshwa kupitia nishati ya mafuta inayoongozwa na jenereta injini inayotumia mafuta.

Mashine ya kilimo inayotumia teknolojia ya kisasa ambayo inasaidia ulimaji wa mazao kupitia mbinu bora za kisasa, kwa ajili ya kuhakikisha uzalishaji wa mazao bora na mengi, huku ikitumia njia zilizo za kiteknolojia kwa ajili ya kumwagilia dawa pamoja na virutubishi.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa lililounganishwa kwa majembe yenye visu vidogovidogo, ambavyo hutumika kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa uandaaji wa shamba, kuelekea shughuli za kilimo ili kuweza kupanda mazao shambani.

Mashine ya kilimo inayotumia tekinolojia ya kisasa kwa shuguli za kilimo, huku ikitumia vifaa maluumu kwaajili ya kuzalisha kemikali na kunyunyiza dawa mbalimbali zinazosaidaia mimea kukua kwa ustawi mkubwa, pamoja na kuzalisha mazao mengi.

Mashine ya kielimu, trekta dogo linaloendeshwa kwa injini inayotumia mafuta, ambalo hutumika wakati wa uandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo, ambalo hutumika kusawazisha ardhi na kuiandaa vizuri kuelekea upandaji wa mbegu za mazao.

Mashine ya kulimia inayoendeshwa kwa injini ndogo inayotumia mafuta, ambayo hutumika kwa shughuli za kilimo hususani wakati wa uandaaji wa shamba, ambapo mashine hiyo hutumika kwa ajili ya kuchanganya na kuchimbua udongo.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lililotengenezwa kwa teknolojia bora yenye kukidhi vigezo vya kilimo, inayotumika kwa ajili ya kuchanganya udongo ndani ya shamba, huku likitengenezwa vizuri kwa vyuma vidogovidogo vyenye makali ambavyo hutumika kuchimbua udongo wakati wa uandaaji wa shamba.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa inayosaidia ukuaji wa mazao kwa njia bora za kisasa kupitia teknolojia maalumu, ambapo inahusisha ukuaji wa mazao, umwagiliaji, dawa maalumu inayosaidia uchagishaji na ukuaji wa mazao.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", teknolojia hii inahusisha utunzaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lenye magurudumu mawili, na jembe aina ya plau, linaloongozwa na mwanaume aliyevalia mavazi ya mashambani, kulima shamba kwa kuweka matuta madogomadogo, kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Mshine ya kilimo trekta la kisasa linaloendeshwa kwa injini ya mafuta, likiwa limeunganishwa kwa jembe maalumu aina ya plau, jembe ambalo hutumika kwa ajili ya kuchimbua na kuchanganya udongo wakati wa mandalizi ya shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa linalo, endeshwa kwa injini ya mafuta likiwa katika enwo la shamba likipalilia mazao pamoja na kuandaa ahamba vizuri baada ya upandaji wa mazao hayo kuelekea nyakati za kuvuna mazao.

Kilimo cha mazao ya samaki katika shamba kubwa la samaki; bwawa linalotengenezwa kwa teknolojia mpya na ya kisasa, ambalo hutumika kwa ajili ya kufugia samaki hususani samaki kwa ajili ya chakula pamoja na biashara.

Ufugaji wa mazao ya samaki katika mabwawa madogo yaliyotengenezwa kwa teknlojia ya kisasa. Huku ndani ya mabwawa hayo kukiwa na maji yaliyofurika mazalia ya samaki ambapo mabwaya haya yameunganishwa na mabomba madogo madogo, yanayosaidia kubadilishwa kwa maji.

Ufugaji wa samaki katika mabwawa madogo madogo yaliyo tengenezwa vizuri, huku mabwawa hayo yakiwa kwa teknolojia ya kisasa ambapo yana husisha uwekaji wa maji safi sana salama pamoja na chakula kwa ajili kuwalisha samaki wanaokua katika mazalia hayo.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika magunia madogo madogo yenye rangi tofauti tofauti, huku yakiwa yamehifadhiwa katika eneo la wazi, sehemu maalumu kwa uhifadhi wa mazao hayo, hususan mahindi, maharage, choroko pamoja na mazao mengine ya chakula.

Bidhaa za chakula, mazao yanayotokana na nafaka yanayolimwa shambani, yakiwa yamehifadhiwa vizuri katika magunia madogomadogo na kupangwa pembezoni kwa ajili ya kuandaliwa kwa chakula mbalimbali, kama vyakula tofautitofauti.

Mazao ya chakula. Mahindi yaliyokomaa vizuri katika shamba kubwa lililopandwa mazao hayo, huku yakiwa tayari kuvunwa kwa ajili ya kuandaliwa kwa chakula kama: ugali, uji pamoja na aina nyingne ya chakula inayotokana na zao la mahindi.

Mazao ya chakula mahindi yaliyokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa lililomea mahindi hayo, tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya chakula cha majumbani.

Mazao ya chakula kama: mahindi, maharage, choroko, njegere pamoja na mchele; huku zikiwa zimehifadhiwa pembezoni mwa duka hilo. Nje eneo la wazi mahali ambapo pameandaliwa tayari Kwa ajili ya kupikwa chakula.

Wataalamu wa misitu wabobevu katika nyanja hiyo, wakiwa katika eneo maalumu, pori lililotengwa maalumu kwa ajili ya uoteshaji wa miti na misitu, huku kukiwa na miche midogomidogo iliyopandwa katika eneo hilo, mahali pa porini.

Eneo la msitu lililopambwa vizuri kwa miti mingi pamoja na nyasi, zinazozunguka eneo hilo lililopandwa vizuri, huku kukiwa na mawingu mepesi.

Sehemu ya misitu eneo lililopangwa miti mingi, na mirefu iliyofunika sehemu hiyo huku kukiwa na mto unaopita katikati ya eneo hilo, unaosafirisha maji kutoka eneo moja kwenda eneo lingine la msitu.

Eneo la msitu, sehemu iliyofurika miti mikubwa na midogo, nyasi ndogo ndogo, pamoja na njia nyembamba zinazoruhusu watu kuingia na kutoka katika msitu huo uliopambwa kwa bustani nzuri ya kuvutia.

Wataalamu wa misitu wakiwa katika eneo la wazi, sehemu iliyotengwa mahususi kwa ajili ya upandaji miti na miche mbalimbali ya miti ya matunda na miti ya mbao. Huku wakipeana elimu kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na miti.

Eneo la msitu mahali palipojengewa miti mingi ya kutisha huku eneo hilo likiwa na miti mingi, vichaka pamoja na mapori yaliyofunika eneo hiyo kwa mapango yaliyotengenezwa kwa miti.

Eneo la misitu; mahali palipopambwa miti mingi iliyopandwa vizuri kwa mpangilio sahihi, kwa ajili ya kupelekwa maeneo mbalimbali, ili kwenda kupandwa sehemu hizo, mahususi zilizotengwa kwa hifadhi ya misitu.

Eneo la msitu mahali kuliko na miti mingi yenye majani mapana pamoja na majani mafupi, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na vichaka na miti yenye miiba mazingira tulivu, hukuelewa hilo likiwa na njia ndogo kwa ajili ya kipita watu mbalimbali.

Mtaalamu wa misitu mwanaume aliyebobea katika shughuli za misitu akiwa katika eneo la wazi, akimwagilia miche ya miti iliyopangwa katika eneo moja, tayari kwaajili ya kukua ili kuweza kuvunwa kwa mazao yanayotokana na misitu.

Mtaalamu wa misitu mwanaume aliyevalia mavazi mazuri sana fulana ya kijani kibichi pamoja na suruali nyeusi, akiwa katika eneo maalumu lilizotengwa kwa ajili ya ukuzaji wa miche ya miti iliyostawi vizuri.

Haidroponi, hiini teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji; vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii ni mahususi ambapo mmea hukua bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi hii ni tekinolojia inayohusisha uchanganganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", tekinolojia hii inausisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohushia uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii ya haidroponi inategemea mimea kukua bila kutumia udongo.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc", teknolojia hii inategemea ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya "PVC". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mazao bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopita kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu.

Hydroponi, hii ni teknolojia inayo husisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyo pitishwa kupitia mabomba maalim aina ya pvc . Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi ambapo mmea hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayo husisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inategemea miche ya miti kukua bila kutegemea udongo.

Sayansi ya haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa katika mabomba maalumu aina ya PVC, mabomba ambayo husaidia shughuli ya ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi; hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya ''PVC''. Teknolojia hii inahusisha ukuzaji wa mimea, bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea mbolea, njia hii ni mahususi ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya PVC.

Haidroponi; hii ni teknolojia inayohusisha uchangaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Haidroponi; hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyohifadhiwa kupitia bomba maalumu aina ya PPC. Teknolojia hii inategemea ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC. Teknolojia hii inahusisha, upitishaji wa virutubishi hivyo kupitia mabomba hayo ambayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupitishwa mizizi ya mimea hiyo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii inahusisha ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo.

Haidroponiki ini sayansi inayousishia ukuzaji wa mimea bila ya kutegemea udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya ''pvc'.' Mabomba ambayo hutobolewa matundu madogo madogo na kupitisha mimea hiyo juu yake.

Hydroponic niteknolojia inayohusisha mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum na aina ya pvc technology hii inahusisha mchanganyiko wa maji na virutubisho katika mizizi ya mimea iliyopandwa vizuri katika mabomba hayo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.Teknolojia hii inahusisha ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo.

Haidroponiki ni teknolojia maalumu inayotumika katika ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo teknologia hii inategemea uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitisha kupitia bomba maalumu aina ya pvc njia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea mbolea.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayihusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC. Teknolojia hii inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi ni tekinolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii inategemea mabomba hayo yaliyotobolewa matundu madogo madogo ambapo mimea huwekwa katika matundu hayo kwa ajili ya kufyonza virutubisho.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohisisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC" . Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Haidroponi. Hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC". Teknolojia hii Inahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya (PVC), teknolojia hii ni mahususi ambapo mimea hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC. Teknolojia hii ni sayansi ambayo mmea unakua bila kutegemea udongo.

Hadroponia ni tekinolojia inayohusisha uchanganaji wa virutubishi, pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya PVC, tekinolojia hii inahusisha ukuaaji wa mimea bila kutegemea udongo, njia rahisi na ya kisasa ya kukuza mazao.

Haidroponi, hii ni tekinolojia inayohusisha uchanganyaji wa maji pamoja na vilutubishi vinavyopitishwa kupitia bomba maalumu aina ya PVC, tekinolojia hii ni mahususi ambapo miche ya miti hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, sayansi hii ni mahususi ambapo maji pamoja na virutubisho huchanganywa na kupitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Hydroponi hii teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "PVC". Teknolojia hii inategemea ukuzaji wa mazao bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", teknolojia hii inahusisha usafirishaji wa virutubishi hivi ambavyo mmea hukua bila kutegemea udongo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda mahali ambapo zao la figiri, limestawi vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kutengenezwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha viwandani ndani ya sehemu ya kiwanda huku ukiwa na shamba kubwa lililomea mazao ya mananasi yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji kama juisi.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la mazao ya viwandani huku yakiwa tayari kwa akili ya kuvunwa, kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kutengenezwa bidhaa tofautitofauti hususani bidhaa za chakula.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mahali ambapo mazao tofautitofauti hulimwa kwa ajili ya kuchakatwa na kisha huwekwa ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mahali ambapo mazao mbalimbali hulimwa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye maeneo tofauti tofauti kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa, eneo la kiwanda lililofunikwa vizuri kwa teknolojia ya kilimo cha kijani, huku ndani ya eneo hilo kukiwa kumelimwa mazao mahususi, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutengenezwa kwa bidhaa tofautitofauti.

Shamba la kiwandani, mahali ambapo panalimwa mazao, mahususi kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali; hususani bidhaa za chakula pamoja na bidhaa za vinywaji.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa mahali ambapo mazao huchukuliwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ilikuzalisha bidhaa mbalimbali, zinazoenda kutumika kwa matumizi ya kawaida hususani matumizi ya chakula.

Mashine ya kilimo cha kisasa, lenye majembe madogomadogo, ambayo hutumika wakati wa upaliliaji wa mazao ndani ya shamba, ili kuhakikisha mazao yamekua katika ustahimilivu mizuri na ubora.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda mahali ambapo uchakataji na usindikaji wa chakula hufanyika, huku kukiwa na wanawake pamoja na wanaume waliovalia mavazi mazuri sana, wakifanya kazi ya usindikaji na uchakataji wa mazao kwaajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali ili kuuza.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mahali ambapo uzalishwaji wa mazao mbalimbali hususani mazao tofauti tofauti ya chakula na biashara, huku yakivunwa kwa ajili ya kupelekwa kiwandani tayari kwa kwenda kuchakatwa na kusindikwa ili kuzalisha bidhaa tofauti tofauti.

Eneo la mashambani katika eneo la kiwanda mahali ambapo zao la ndizi limelimwa na kustawi vizuri tayari kwa kuvunwa ilikupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ilikutengenezwa bidhaa mbalimbali ususani bidhaa za chakula na vinywaji.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mazao ambayo huchakatwa vizuri kiwandani na kusindikwa ili kutengenezwa bidhaa mbalimbali, kama tomato pamoja na mazao mengine ya chakula.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la kisasa eneo la viwanda, huku kukiwa na mazao yaliyomea vizuri shambani, yakiwa yamekomaa tayari kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kusindikwa, na kuchakatwa bidhaa tofautitofauti zinazopatikana kutokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, huku ndani ya shamba hilo kukiwa na mimea iliyokomaa na kustawi vizuri, tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kwenye kiwanda kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, ambapo mazao huvunwa na kuandaliwa vizuri kisha hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na nafaka hizo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa linalolima mazao ya viwanda, huku yakiwa tayali kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji.

Kilimo cha viwandani katika eneo la kiwanda, mahali ambapo zao la vitunguu hulimwa na kustawi vizuri, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la mazao haya, huku yakiwa yamekomaa vizuri, tayari kwa kupelekwa kwenye kiwanda maalumu ili kuweza kusindikwa, na kuchakatwa kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mahali ambako mazao hulimwa na kuvunwa kisha hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali hususani zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa lililommea mazao ya viwandani ambapo mazao hayo huvunwa vizuri katika kiwanda, kwa ajili ya kusindika na kuchakatwa ilikuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha mazao ya viwandani, katika eneo la kiwanda mahali ambapo mazao huchukuliwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kuzalishwa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mazao yaliyopandwa na kukua vizuri, tayari kwa kukomaa ili kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa, na kusindikwa ili kuzalisha bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha mazao ya mashambani, mahali ambapo zao la manansi limelimwa vizuri tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao la mananasi.

Kilimo cha viwandani katika eneo la shamba kubwa ambapo pame hifadhiwa vidongo ambavyo huchakatwa na kusindikwa kwa ajiri ya kutengeneza bidhaa mbali mbali. Hususani bidhaa za chakula ambazo uhifadhiwa vizuri na kuuzwa kwa wateja ili kijipatia kipato.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika eneo la shamba mahali ambapo, pamelimwa mazao ya tofautitofauti, huku mabomba hayo yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo yanayosaidia umwagiliaji wa mazao katika shamba hilo.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogo yaliyotandazwa katika eneo la mashambani, huku yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo ambayo husaidia kunyunyiza maji ndani ya shamba, kwa ajili ya mbegu kukua vizuri na kustawi ili kuzalisha mazao yenye ubora.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa katika shamba kubwa lililo mema mazao yaliyokuwa vizuri huku ukiwa na mabonde ambayo yaliyotandazwa, bomba ambayo hutiririsha maji na kunyunyiza katika shamba hilo kwa ajili ya kusaidia shughuli za umwagiliaji wa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji, iliyounganishwa vizuri katika mifumo inayosaidia shughuli ya umwagiliaji, mabomba ambayo yametobolewa matundu madogomadogo, ambayo husaidia unyunyizaji wa maji kuelekea shughuli za kilimo cha mazao.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa vizuri, katika eneo la shamba lililostawi vizuri, ambayo hutumika kunyunyiza maji kupitia matundu madogomadogo, yaliyotobolewa katika mabomba maalumu.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa katika shamba kubwa lililomea mazao yaliyokua vizuri, huku kukiwa na mabomba yaliyotobolewa matundu madogomadogo ambayo husaidia kunyunyiza maji kwenye vyanzo pamoja na mashina yaliyoota vizuri shambani.

Mabomba maalumu yaliyotandazwa katika ardhi ya shamba eneo ambalo limetumika kwa kilimo cha umwagiliaji, huku mabomba hayo yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo yanayosaidia unyunyizaji wa maji katika shamba.

Mifumo ya umwagiliaji iliyofungwa vizuri katika shamba la kisasa huku mabomba hayo yakiwa yameunganishwa na pampu ya maji ambayo imetobolewa matundu madogo madogo yanayosaidia kunyunyiza maji ndani ya shamba hili.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba ya kisasa, yaliyotandazwa mahususi katika shamba kubwa la mazao ya biashara, huku likiwa na matundu madogomadogo ambayo husaidia unyunyizaji wa maji kwenye shamba kwa ajili ya kuhakikisha kilimo cha umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa vizuri katika ardhi ya shamba, eneo ambalo limepandwa mazao yaliyomea vizuri, tayari kwa ajili ya kuvuna huku ikitumia mabomba hayo kunyunyiza maji katika mashamba hayo.

Mifumo ya mfumo wa umwagiliaji katika shamba kubwa lililomea mazao yenye ubora, huku ikitumika teknolojia ya kisasa pamoja na pampu maalumu, ambayo husaidia umwagiliaji wa maji katika eneo hilo, ili kuhakikisha ukuaji wa mazao bora.

Mfumo wa umwagiliaji umetandazwa vizuri katika ardhi ya shamba, mahali ambapo mimea mbalimbali hupandwa katika shamba hili , huku mabomba haya hutumika kunyunyiza maji katika shamba hilo , kuhakikisha ukuaji wa mazao yenye ubora na ukubwa mzuri.

Mabomba madogo yaliyotobolewa matundu madogomadogo, yakiwa yametandazwa katika eneo la mashambani. Eneo ambalo majaruba yamelimwa vizuri katika eneo la shamba, tayari kwa ajili ya kupaliliwa ili kuweza kumwagilia maji kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mabomba maalumu yaliyotandazwa vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri. Huku yakiwa yametobolewa matundu madogomadogo mahususi kwa ajili ya kunyunyiza maji, katika eneo la mashambani, wakati wa umwagiliaji wa mazao hayo katika shamba.

Mabomba maalumu yaliyotandazwa vizuri katika ardhi ya mashambani, ambayo husaidia kunyunyiza maji katika mashamba yaliyomea mazao yaliyokuwa vizuri kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao hayo.

Kilimo cha umwagiliaji katika shamba kubwa la mimea na mazao, ambapo mabomba madogomadogo yametandazwa ndani ya shamba hilo huku yakiwa yametobolewa matundu, ambayo husaidia unuuzaji wa maji katika eneo la mashambani kwa ajili ya kuzalisha mazao yenye ubora.

Mifumo ya unwagiliaji; mabomba madogo yaliyotandazwa vizuri katika ardhi ya mashambani. Eneo lililopandwa mimea mbalimbali ya miti iliyokuwa vizuri. Huku mabomba hayo yakiwa yametobolewa matobo madogomadogo, yanayosaidia unyunyizaji wa mazao katika shamba hilo.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba ya kisasa yaliyotandazwa vizuri mashambani mahali ambapo mabomba hayo hutobolewa matundu madogomadogo, ambayo husaidia kuchururiza maji na kunyunyiza katika eneo la mashambani.

Mifumo ya umwagiliaji katika shamba kubwa la mazao lililotandazwa vizuri na kuunganishwa, huku mifumo hiyo ya mabomba yakiwa yametobolewa matundu madogo madogo, ambayo husaidia unyunyuzaji wa maji katika eneo la mashambani.

Mandhari nzuri ya kuvutia na kupambwa kwa uoto wa asili, eneo la nyika mahali palipo na miti mingi, nyasi ndogo ndogo, vichaka pamoja na anga lililo lenye mawingu mepesi lililofunika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa milima mirefu, vichaka vidogovidogo, miti midogomidogo, pamoja na mawe na mabonde yaliyo katika eneo hilo, lenye mandahari nzuri ya kuvutia.

Mandhari nzuri ya kuvutia iloyopambwa kwa mito mkubwa, chanzo cha maji kilichozunguka eneo hilo huku kukiwa na milima pamoja na msitu mnene uliotanda na kuzunguka eneo hilo lililopambwa kwa uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa nyasi zenye kijani kibichi, ziwa kubwa la maji yaliyotuama pamoja na madimbwi madogomadogo, huku kukiwa na vitu mbalimbali vilivyopamba eneo hilo kama ngarawa pamoja na kufunikwa na mawingu yenye mawingu mepesi mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa uoto wa asili huku eneo hilo likiwa limezungukwa na mlima mrefu (mlima Kilimanjaro) wenye theluji. Huku kukiwa kumetanda miti mirefu yenye kivuli, mapori madogomadogo, pamoja na nyasi zenye kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa uoto wa asili na vyanzo vya maji vyenye kina kirefu na kifupi, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka vidogovidogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa nyasi ndogondogo zenye uoto wa asili, huku kukiwa na miti mikubwa na midogo, ardhi yenye rutuba pamoja na anga linalofunika eneo hilo, lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lililozungukwa na milima mikubwa pamoja na mabonde, huku kukiwa na vichaka na visiki pamoja na nyasi ndogondogo zilizoota katika eneo hilo, lililopendeza kwa rutuba, likiashiria uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa uoto wa asili, nyasi ndogondogo, miti mirefu na mifupi yenye majani mapana na kivuli, huku eneo hilo likiwa limezungukwa kwa milima pamoja mapori madogomadogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo, mirefu kwa mifupi huku ikiwa na ardhi yenye udomgo mzuri wenye rutuba, mto mkubwa unaotirirsha maji ukipita katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, katika eneo lililopambwa vizuri kwa milima pamoja na mabonde, nyasi ndogo, zenye kijani kibichi, msitu mnene, pamoja na wanyama mwitu mbalimbali, kama twiga pamoja na wanyama wengine waishio katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, sehemu iliyopambwa kwa miti mingi mirefu kwa mifupi ardhi yenye nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi zilizo kauka pamoja na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa milima mirefu inayozunguka eneo hilo, wanyama wa porini kama; pundamilia, twiga pamoja na swala, huku eneo hilo likiwa na majani yenye kijani kibichi, kuashiria hali ya uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lililopambwa kwa miti mirefu pamoja na mapori madogomadogo, huku kukiwa na vichaka vilivyofunika eneo hilo lililozungukwa na miti mirefu pamoja na nyasi zenye kijani kibichi.

Hali nzuri ya kuvutia, eneo lililopambwa kwa vyanzo vya maji, huku likiwa limezungukwa kwa nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, ardhi yenye rutuba pamoja na majani madogomadogo, yaliyoota katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, iliyopambwa kwa mabonde pamoja na milima, inayozunguka eneo hilo, lililotanda nyasi ndogondogo zilizoota katika mabonde hayo.

Madhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa vyanzo vya maji mto wenye maji yaliyotuama, eneo lililozungukwa kwa ardhi yenye rutuba yenye vichaka vidogo vidogo nyasi zenye kijani kibichi, pamoja na milima inayozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye outo wa asili, inayopambwa kwa miti midogomidogo nyasi zenye kijani kibichi, ardhi yenye rutuba, majani madogomadogo pamoja na vichaka vinavyo pamba eneo hilo

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili iliyo na miti mikubwa na mapori madogo madogo huku kukiwa na nyasi ndogo zilizoota vizuri zenye kijani kibichi, nyumba za watu zilizojengeka kwa umbali mdogomdogo pamoja na barabara ya vumbi inayopita katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, iliyofunikwa na bwawa la maji, liliozungukwa na ardhi kavu yenye udongo mwekundu, huku miti midogo midogo yenye kijani kibichi pamoja na majani, yakimea eneo hilo; sehemu ambayo ni mahususi kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa ardhi yenye udongo wenye rutuba, huku barabara ya vumbi ikipita katika eneo hilo lililozungukwa na miti mirefu, milima mikubwa pamoja na ardhi yenye nyasi ndogondogo pamoja na vichaka vinavyozunguka eneo hilo.

Maadhari nzuri ya kuvutia inayo pambwa kwa vyanzo vya maji, vinavyo zunguka eneo hilo lenye ardhi nzuri na ya kuvutia; nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, barabara za vumbi pamoja na barabara za rami zinazopita katika eneo hilo lenye uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia, anga safi lililotanda kwa mawingu mepesi, lenye rangi ya nyeupe pamoja na bluu bahari, huku hewa ikiwa nyepesi na kuashiria mawingu yasiyokuwa na mvua.

Dari nzuri ya kuvutia, iliyopambwa kwa miti mikubwa, pamoja na nyasi yenye kijani kibichi, eneo la wazi, huku kukiwa na miti midogomidogo iliyoota katika eneo hilo pamoja na vichaka, vinavyozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia pembezoni mwa ufukwe, eneo lililo pambwa kwa miti mirefu yenye kivuli kizuri, nyasi zenye majani yenye kijani kibichi kuashiria rutuba, huku kukiwa na wanyama mbalimbali wa porini wanaorandaranda katika eneo hilo.

Mandhali nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu na mifupi katika eneo la wazi sehemu ya nyika. mahali palipomea nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi. Huku eneo hilo likiwa limefunikwa kwa mawingu mepesi mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la nyika lililoundwa kwa miti mirefu na mikubwa. Huku kukiwa na nyasi zenye kijani kibichi. Mto unaopitisha maji yake katika eneo hilo sehemu ya uoto wa sili inayofunikwa na mawingu mepesi.

Manshari nzuri ya kuvutia iliyo pambwa kwa miti mikubwa pamoja na nyasi zenye kijani kibichi, eneo la wazi huku kukiwa na miti midogomidogo, iliyoota katika eneo hilo pamoja na vichaka vinavyozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi, ardhi yenye udongo wenye rutuba, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na milima mirefu, pamoja na kutanda angani mawingu mepesimepesi kuashiria anga tulivu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa ardhi yenye udongo mzuri, miti mirefu na mifupi, nyasi ndogondogo pamoja na ardhi yenye rutuba, huku eneo hilo likiwa limejengeka vizuri kwa nyumba bora.

Mandhari nzuri ya kuvutia yanayopabwa kwa miti mirefu, nyasi ndogondogo, vichaka pamoja na mto unaotirirsha maji katika eneo hilo la nyika; lenye ardhi yenye udongo mzuri wenye rutuba.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la nyika, mahali palipopita barabara ya vumbi, huku kukiwa na ardhi yenye nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, milima mirefu pamoja na mabonde, vichaka vidogovidogo, miti mikubwa na miti midogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lililopambwa kwa miti mikubwa pamoja na ardhi yenye udongo mzuri, huku eneo hilo likiwa limetengenezwa vizuri kwa ardhi yenye udongo mzuri pamoja na miche iliyokomaa vizuri, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa ardhi yenye udongo mzuri, sehemu ya nchi kavu huku eneo hilo likiwa lenye mapori pamoja milima inayozunguka na ardhi yenye nyasi na kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyofunikwa na anga lenye mawingu mepesimepesi, huku eneo hilo likiwa limetanda nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, miti mirefu yenye majani mapana pamoja na milima na mabonde, huku eneo hilo likiwa limetanda vizuri kwa ardhi yenye rutuba.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la wazi lililozungukwa na majengo makubwa kwa mbali, huku eneo hilo likiwa limepambwa kwa miti mirefu pamoja na mifupi, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi pamoja na wanyama wa mwituni kama twiga wanaoranda katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia; eneo la wazi lililozungukwa na miti midogo midogo, mandhari ya kuvutia, mabonde pamoja na milima. Huku barabara ikiwa ya vumbi yenye nyasi ndogo pembeni katika eneo hilo.

Madhali nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mingi eneo lililo na nyasi zenye kijani kibichi, mapori madogomadogo pamoja na msitu mnene uliozunguka eneo hilo sehemu ya mashambani.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la wazi lenye kupambwa kwa mito unaotiririsha maji katika eneo hilo, lililozungukwa na sehemu ya nchi kavu eneo lenye udongo mzuri lililomea miti mirefu kwa mifupi, nyasi ndogondogo pamoja na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la nyika lililopambwa kwa miti mirefu na nyasi zenye kijani kibichi, majani madogo madogo, mifereji ya maji pamoja na vichaka vilivyomea vizuri katika eneo hili.

Ufugaji wa wanyama mbalimbali kama mbuzi wakiwa wamewekwa katika zizi maalumu eneo ambalo ni mahususi kwa uhifadhi wa wanyama hao, huku kukiwa kumetengenezwa vizuri kwa mbao ambazo husaidia wanyama hao kujipatia chakula hapo.

Wanyama wa kufuga ng'ombe walio hifadhiwa katika zizi maalum lililotengenezwa vizuri kwa mbao safi huku zikiwa zimepangwa kwa ustadi mkubwa mbao hilo limewekwa vizuri huku eneo la zizi hilo likiwa limewekwa na sehemu ya maji ambapo ng'ombe hao kunywa maji ya kutosha.

Wanyama wa kufugwa. Ng’ombe waliohifadhiwa katika zizi lililotengenezwa vizuri kwa mbao pamoja na mabanzi, huku eneo hilo likiwa limefunikwa kwa mabati safi kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa wanyama hao dhidi ya wanyama tofautitofauti wanaodhuru kama simba pamoja na mbwa.

Pamoja na bata katika eneo la wazi, huku kukiwa na wafugaji ambao kazi yao ni kulisha chakula ndege hao kwa ajili ya kuhakikisha malazi pamoja na chakula kinapatikana kwa uharaka ilikuendeleza afya zao.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogovidogo, vilivyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, huku juu ya vifungashio kukiwa na picha inayoashiria aina ya mazao yaliopatikana ndani ya vifungashio pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Kilimo cha mbegu za mazao zilizolimwa katika vitalu vidogovidogo vilivyotengenezwa kwa njia ya kisasa, mahususi kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri na kutengenezwa kwa ajili ya kupandwa ili kuvunwa mazao tofauti tofauti.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo, chenye rangi nzuri za kuvutia huku kukiwa na picha inayoeakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya vifungashio hivyo na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza.

Kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri, ndani yake kikiwa na mbegu za mazao. Huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha inayoashiria aina ya zao linalopatikana ndani ya kifungashio hicho, pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, "royal seeds".

Ulimaji wa mbegu za mazao zilizopandwa vizuri katika shamba lenye mashina madogomadogo, yaliyolimwa katika matuta ndani ya shamba hilo huku yakiwa yamepangwa katika vitalu saba, mbegu ambazo hutumika kukuza mazao mbalimbali na umea vizuri.

Mbegu za mazao, zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi ya kijani na maandishi yenye rangi nyeusi, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "royal city", huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha inayowakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo ndani yake. Huku juu ya mbegu hizo kukiwa na picha iliyochora aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi nzuri ya kuvutia, huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya mapapai kuashiria aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio hicho kilichohifadhiwa na kufungwa vizuri.

Mbegu za mazao, zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo, huku vikiwa vimening’inizwa katika eneo maalumu. Vifungashio hivyo vikiwa na picha inayowakilisha aina ya zao linalopatikana ndani ya vifungashio hivyo.

Mbegu za mazao zilizo ifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye ujazo, huku juu ya mbegu hizo kukiwa na picha inayo wakilisha aina ya zao linalo patikana ndani ya mbegu hizo zilizo wekwa vizuri.

Mbegu za mazao zikiwa zimelimwa katika shamba kubwa, huku zikiwa zimepandwa katika vitalu vilipandwa katika mlolongo unaofutana kupitia teknolojia bora ya kilimo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichoandikwa maandishi kwa lugha ya kingereza, huku juu ya kifungashio kukiwa na maandishi mbalimbali yanoyosomeka kwa lugha ya kingereza yanayosomeka kama “beens”.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao safi na kuezekwa kwa mabati kinachotumika kuhifadhi wanyama kama mbwa, kikiwa kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa huku ndani ya kibanda hicho kukiwa na mbwa wawili wenye afya tele.

Kibanda cha kisasa kilichotengenezwa kwa bao, misumari pamoja na kuezekwa kwa mabati. Ndani ya kibanda hicho kukiwa na mbwa mwenye afya tele ambaye hutumika kujihifadhi ndani ya kibanda hicho.

Mtaalamu wa afya ya wanyama, mwanaume aliyebobea katika shughuli mbalimbali za kutibu wanyama akiwa katika chumba maalumu ndani ya hospitali ya kutibu wanyama, akimpatia matibabu mbwa aliyekaa mbele yake.

Banda maalumu lililotengenezwa vizuri kwa nyavu pamoja na chuma za kisasa ambalo hutumika kuhifadhi mbwa, hususani mbwa wa kufugwa majumbani, kwa ajili ya ulinzi wa nyumbani.

Mtaalam wa afya ya wanyama, akitoa huduma kwa mbwa aliye mbele yake, kwa kumkagua na kumsafisha, ili kumuondoa uchafu pamoja na vijidudu vinavyoshambulia ngozi yake.

Wafugajii wa wanyama hususa ni mbwa katika eneo la wazi wataalamu wa afya za wanyama wakitoa chanjo cha wanyama hao kwajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali hususa ni magonjwa yanayo ambukiza wanyama.

Wataalamu wa tiba za wanyama vijana wengi wakione waliobobea katika kazi wakiwa katika eneo la wazi sehemu maalumu ndani ya chumba, ambacho hutumika kwa uchunguzi wa magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama tofautitofauti kama mbwa paka ng'ombe na wanyama wengine wengi.

banda la kisasa linalotumika kuhifadhia wanyama Mbalimbali kama kuku mbwa mpaka mbuzi pamoja na wanyama wengine, huku akiwa ametengenezwa vizuri ambao tunakuezekwa kwa mabati pamoja na mabanzi safi.

Mtaalamu wa tiba za wanyama aliyebobea kijana wa kiume aliyevalia furana nyekundu na suruali nyeusi, huku mbele yake kukiwa na mbwa mwenye rangi nyekundu pamoja na kijivu akimkagua pamoja na kumpatia chanjo mbwa huyu.

Ndege wa porini wa rangi nyeupe na madoa meusi, huku macho yake yakiwa mekundu pamoja na alama nyeusi zinazozunguka mboni ya macho yake. Akiwa na madoa kichwani, manyoya meusi yaliyochanua vizuri.